Nguzo moja iliyosimama imara katika eneo la wazi ikiwa imebeba nyaya nene, vifaa vya umeme kuashiria jitihada za usambazaji wa nishati hiyo ya umeme.

Nguzo iliyosimama imara katika eneo la wazi pembezoni mwa makazi ya watu ikiwa imebeba nyaya nene, vifaa mbali mbali vya umeme ikiashiria jitihada za usambazaji wa nishati hiyo ya umeme.

Nguzo iliyosimama imara katika eneo la wazi pembezoni mwa makazi ya watu, ikiwa imebeba nyaya nene na vifa vya umeme kuashiria jitihada za usambazaji wa nishati hiyo.

Nguzo zilizosimama imara katika eneo la wazi pembezoni mwa makazi ya watu zikiwa zimebeba nyaya nene, vifaa vya umeme na kibadirishaji nguvu wa nishati kuashiria jitihada za usambazaji wa nishati hiyo.